Huu ni gari lililoegeshwa kwenye eneo la kuuza magari. Ndani kuna viti vya mbele vya kitambaa vilivyo katika hali nzuri dashboard safi enye skrini ya kati na mfumo ya udhibiti wa hewa. Gari lina transmission ya automatic na breki ya mkono ya kawaida. Sakafu imelindwa na mikeka ya plastiki.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la jumla . Kushoto kuna wateja wakiwa na mikokoteni na vikapu vya plastiki wakiendelea na manunuzi mbalimbali. Kulia kuna rafu ndefu zilizojaa vitafunwa kama kripsi na biskuti zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri .